Hapa ni darasani ambapo ipo na tarazo kwenye simiti na darasa lenyewe lipo na madawati yaliyo na rangi ya kahawia. Tunaona pia kuna dirisha lililo na manguo ya rangi ya nyekundu na mwangaza unaonekana kupita kwenye madirisha hayo.

Darasa lililo na chati lililowekwa kwenye ukuta, ambapo limeandikwa Days of the week ambayo ni Sunday, monday , tuesday, wednesday , Thursday , friday na Sartuday . Maandishi haya ya siku za wiki zimeandikwa kwa rangi ya nyeusi, ambapo yanaashiria masiku yaliopo kwenye wiki.

Kitabu cha wanafunzi kilichochorwa wazee wawili na wavulana wawili ambacho kinaa kina matumizi ya ngeli ambapo kitabu chenyewe kiko rangi ya nyekundu, vile vile mzee, aliye kwenye kitabu ako na kanzu jeupe na koti nyeusi. Mtoto aliyekuwa na ya shati ya rangi ya manjano na shoti yenye rangi ya nyekundu.

Msichana aliyekalia kiti cha magurudumu anaiendesha na mwenyewe anakimbia kwenye uwanja wa kukimbia ambapo amevalia nguo iliyo na rangi ya kenya vile vile na rangi ya nyeusi.

Mlango ambao uko na rangi ya kahawia, ulioandikwa form one R . Ni mlango ulioko kwenye shule ambapo inaeleza watu, walioko nje ya kwamba hii mlango ni wa kidato cha kwanza R . Mlango wenyewe uko na kifungua cha rangi ya jivu.

Wakiambiaji wawili wamesimama na wameweza kuweka bendera ya Kenyakwenye migongo zao. Wachezaji wenyewe ni mwanamke mmoja na mwanaume mmoja.

Ratiba ya shule ya Thika Road Christian Junior School iliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe na kuwekelewa kwenye ukuta ambapo kuna maelezo fulani yaliyokuwa hapo ambapo saa fulani unatakikana ukuwe wapi na saa fulani unatakikana ukuwe wapi.

Kitabu cha nyota ya kiswahili ambapo liko ni la gredi ya pili na mwanafunzi ni wa gredi la pili. Kitabu chenyewe kinaonyesha watu wawili ambao wamepanda kwenye farasi na wanatembea na hizo farasi.

Ubao ambao rula imewekwa hapo kando, ambapo ubao wenyewe umeandikwa Ijumaa, Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, ambapo serufi zimeandikwa kwenye ubao wenyewe na zimeandikwa kwenye rangi ya nyeusi na ubao wenyewe vilevile uko kwenye rangi ya nyeupe.

Msichana ako kwenye mashindano ya kuogelea ambapo ameogelea na akafika mwisho na anataka kurudi kwa pande ile nyingine. Msichana mwenyewe amevalia kofia ya rangi ya nyeupe na anaonekana na kitu iliyo kwa mkono ni ya rangi ya nyeupe, kijani kibichi, nyeusi na nyekundu.

Kitabu cha mwanafunzi cha kwenda nacho shuleni kinaonyesha michoro ambayo inaonyesha kuna gari lililobeba, lori lililobeba mchanga na ingine kuna baiskeli na ingine kuna gari ya moshi, ni kitabu ambacho kina rangi ya nyekundu kwenye mwisho mwisho.

Wachezaji walio walemavu wako kwenye uwanja ambapo kuna aliyesimama katikati ambaye anawaelekeza vile watakavyo cheza. Wachezaji wenyewe wako na macrutches na wamesimama katikati ya uwanja na wamevalia nguo ya nyeusi na mwingine amevalia nguo ya kijani kibichi.

Wanadamu wawili wanaonekana wakikimbia, ambapo ni mwanamume na mwanamke. Wanaonekana wakishindana kwenye resi ambazo hufanyika nchini na mwanamke mwenyewe anaonekana ako kipofu, ambapo mwanamume anajaribu kumsaidia ama kumwelekeza katika hili resi .

Darasani ambapo kuna maandishi ya herufi katika herufi kubwa na katika herufi ndogo, ambapo imeandikwa kwa karatasi ya rangi ya nyeupe na nyuma ya hiyo karatasi kuna karatasi nyingine ndefu iliyo na rangi ya nyekundu.

Mtu aliye katikati ya bahari anashikilia vitu vya kuendesha meli ambapo amevalia nguo yenye rangi ya nyekundu iliyoandikwa Kenya. Mtu mwenyewe amevalia kofia ambapo iko na rangi ya nyeusi.

Mlango wa shule ya sekondari ambapo uko na maandishi ya Chemistry Lab na Biology Lab unaonyesha ya kwamba hiyo mlango ipo na lab ya Chemistry na lab ya Biology . Mlango wenyewe vilevile ni wa rangi ya kahawia ambapo iko kwenye shule ya masomo hayo.

Wakimbiaji wanne wanaokimbia kwenye uwanja wa kukimbia ambapo kuna wasichana wawili na wavulana wawili. Mvulana mmoja na msichana mmoja amevaa nguo zenye rangi ya nyekundu na mwanaume aliyekuwa nyuma amevaa nguo yenye rangi ya samawati.

Wachezaji walio walemavu wanacheza mchezo wa kandanda ambapo wamefurahia sana na wako na nguo za rangi nyekundu ambapo wako na shorti zenye rangi ya kijani kibichi.

Nyumba iliyo na uwanja ambapo nyumba yenyewe ni yenye rangi ya kahawia pamoja na mabati yenye rangi nyekundu na uwanja wenyewe ukona nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi pamoja na miti vilevile yenye rangi ya kijani kibichi.

Ubao ulio wa shule ambapo ubao wenyewe ni wa rangi ya nyeupe na umeandikwa na kalamu yenye rangi ya nyeusi ambapo inafundisha watoto wadogo jinsi ya kuandika. Juu yenye ubao huo kuna picha ambapo imechorwa matunda na imeandikwa miezi yenye tuko nayo kwenye kalenda.

Mkimbiaji aliyeko kwenye uwanja wa kukimbia anayeitwa Wesley Kimeli Sang ambaye ni mkenya na alizaliwa mwezi wa machi. Mchezo huu ni wa para athletics ambapo ni mchezo unaofanyiwa na watu wenye disabilities ama maumbile mbalimbali ambapo amevalia nguo ya rangi ya nyekundu.

Wakimbiaji wanne wanaokimbia kwenye uwanja ambapo wawili wanaonekana niwalemavu, ambapo pia wako na wasaidizi ambao wanawasaidia wakikimbia. Wakimbiaji wenyewe wamevaa nguo tofauti tofauti kwenye rangi ambapo kuna rangi ya nyeupe, rangi ya manjano na rangi ya samawati.

Mjengo uliona picha katika ukuta ambapo picha yenyewe iko na wanyama mbalimbali. Kuna ndovu, kuna samaki hapo na pia kuna giraffe na pia kuna wanyama mbalimbali ambapo lipo kwenye ukuta.

Karatasi imewekelewa kwenye ukuta ambapo inaelezea ya kwamba maji ni uhai. Inaelezea vile vile mahali ambapo watu wanatoa maji, ambapo karatasi yenyewe iko na rangi ya samawati ambapo kuna maandishi yaliyoko na rangi ya nyeusi vile vile maandishi mengine yako na rangi nyeupe.

Mlango wa darasa lilioandikwa Grade One C ambapo majina ya Grade One C yenyewe yameandikwa kwenye rangi ya nyekundu. Mlango wenyewe ni wenye rangi ya nyekundu. Katikati ya mlango wenyewe kuna kibandiko cha karatasi kilichoandikwa Teacher Agnes welcome kinachoashiria ya kwamba wanamkaribisha Mwalimu Agnes.

Wakimbiaji wawili ambapo mmoja ni mlemavu na mkimbiaji mwenzake anajaribu kumuonyesha njia ambapo mkimbiaji mwenyewe amevaa nguo ya manjano na mkimbiaji huyo mlemavu amevaa nguo ya nyekundu ambapo wanaonekana wakikimbia.

Waendeshaji wa baiskeli waliokalia kwenye baiskeli iliyo na rangi ya nyekundu. Wanaendesha baiskeli yenyewe ambapo waendeshaji wenyewe wamevalia nguo za nyeupe, pamoja na nguo za nyeusi.

Mschana amekaa kwenye mahali pa kupigia tizi ambapo mschana mwenyewe amevaa nguo ya nyendu shati na huku chini amevalia longi nyeusi. Vitu za kuinua zinaonekana pia zenye rangi ya nyeupe, mschana mwenyewe anaonekana kuelezea wengine kile watakaolofanya.

Mjengo ulio na ngazi tofauti tofauti zinazoonekana kwenda juu ambapo mjengo wenyewe ni wa rangi ya kahawia, vile vile na ngazi zenyewe pia ziko na rangi ya kahawia, ambapo kuna nyasi pia yenye rangi ya kijani kibichi hapo nje kwenye mjengo huo.

Mchezaji wa Para-rowing anayeita Asiya Sururu Mohammed, amekaa kwenye kiti ambapo miguu yameekelewa chuma na amefurahia sana ambapo amevaa nguo ya rangi ya nyekundu.

Kandanda ya watu walemavu inaendelea ambapo walemavu wawili walio shikilia crutches , wanapiga mpira ulioenda juu ambapo wanaonekana wamefurahia sana, ambapo mchezo wenyewe unafanyika kwenye uwanja mkubwa, na pia kuna muhudumu wao aliyesimama pale kando.

Darasani ambapo kuna madawati ya rangi ya kahawia. Madawati yenyewe yameshikanishwa na viti ambavyo viko na chuma chini na kuna madirisha yaliyoleta mwangaza kwenye darasa hilo pamoja na simiti ilioko chini ni ya rangi ya kahawia.

Vijitabu vidogo vya hadithi za watoto ambavyo vimeandikwa Ayubu mashakani ambayo vitabu vienyewe vikona rangi ya nyekundu ambazo zinaonekana kuandikwa na Joan Habwi. Vitabu hivi vimepangwa katika kabati ambapo zinangojea wanafunzi wakuje wasome.

Wasichana wawili wanaonyesha furaha wanapokuwa wanakimbia ambapo wako michezoni . Kando kuna wasichana wengine ambao wanaangalia mchezo yenyewe. Wasichana wenyewe wamevaa shati ya samawati na mmoja wao akona miwani kwenye macho.

Mchezaji wa mchezo wa long jump anayeitwa Simon Onyuka anacheza mchezo huo ambapo ameanguka kwenye mchanga. Mchanga wenyewe ni wa rangi ya kahawia na Onyuka amevalia shati ya rangi ya nyeusi pamoja na long'i ya rangi ya jivu.

Karatasi iliyokua na michoro ya wanafunzi, ambapo wanafanya vitu mbalimbali , ambapo karatasi yenyewe ni ya rangi nyeupe iliyoandikwa na maandishi ya rangi ya nyeusi, karatasi yenyewe imewekelewa kwenye meza, meza yenyewe ni ya rangi nyeupe.

Msichana aliyekalia kwenye boti amefurahia sana, ambapo amevalia nguo ya rangi ya nyeusi iliyo na madoadoa ya rangi ya nyeupe. Msichana mwenyewe amevalia miwani alizozisongesha kwenye mwele, na ameshikilia mkono wa boti lenyewe. Mkono mwenyewe ni wa rangi ya njivu lililo na rangi ya samawati kwenye mwisho mmoja, na rangi ya nyeukundu kwenye mwisho mwingine.

Bango la waste management linalohimiza watu jinsi ya kutumia vitu ambavyo vimetupwa kwa matumizi mengine. Bango lenyewe limeandikwa na rangi ya nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Mjengo ulio katikati ya uwanja ambapo uwanja wenyewe uko na miti aina ya mnazi. Uwanja wenyewe uko na nyasi iliyo rangi ya kijani kibichi. Mjengo wenyewe ni wa rangi ya kahawia ambapo mabati ni ya rangi ya nyekundu.

Bango ambalo linaonyesha directions kwenda kwenye ofisi ambapo limewekwa kwenye mti ulioandikwa high school office . Direction yenyewe inaonyesha mkono wa kulia wa kushoto ambapo unaonyesha directions kwenye ofisi iko.

Wanamichezo ambao wako walemavu, wameshikilia bango la shilingi milioni tano, wanamichezo wenyewe wamevaa nguo za nyekundu, ambapo wameshikilia bango limeandikwa Kenya Paralitic Commetee.

Darasani ambapo kuna madeski mawili na kiti kimoja. Deski zenyewe ziko na rangi ya browni na kuna pia ukuta wake ni rangi ya samawawati na floor ni rangi ya nyekundu.

Tarakilishi mbili zilizo kwenye meza ya rangi ya nyeupe ambapo tarakilishi zenyewe ziko kwenye rangi ya nyeusi vilevile, kuna vitabu ambavyo vimepangwa hapo kando, ambapo ni vitabu vya kusomea vya wanafunzi na tarakilishi zenyewe ziko kwenye juu ya meza iliyoko hapo.

Faili zinaonekana zimepangwa kwenye meza ambapo kuna faili ya samawati, kuna faili ya nyeusi, kuna failii ya kijani kibichi, nyeupe, nyeusi na vilevile nyekundu. Zinaonekana zimepangwa katika meza ambapo mtu anaweza kutumia wakati anataka.

Mjengo uliozingirwa na maua yenye miti ambayo rangi ya kijani kibichi. Mjengo myenyewe uko na rangi ya kahawia pamoja na rangi ya nyeupe. Maelezo yapo kwenye miti hayo yaliyozingira mjengo huu yanayosema kwamba tafadhali wageni wapitie ofisini.

Maandari ambapo kuna bembea za watoto wa shule ambapo maandari yenyewe iko na miti, miti yenyewe ipo yenye rangi ya kijani kibichi. Bembea hizi zipo kwenye rangi tofauti tofauti, kuna rangi ya manjano, rangi ya nyekundu, rangi ya samawati. Hapo kando kuna ukuta uliozingira maandari hayo.

Mtu aliyekaa kwenye wheelchair ambaye amebeba vitabu vilivyowekwa kwa mapaja yake, mtu mwenyewe anasukuma wheelchair na kwa kuvingirisha tairi ambazo zinamfanya aende mbele.

Bango lililowekwa kwenye ukuta kwamba ni shule lililokuwa na rules ambapo linaonyesha ambapo bango lenyewe limeandikwa kwenye rangi tofauti tofauti ambapo kuna rangi ya manjano, rangi ya nyekundu, rangi ya kijani kibichi ambapo linaonyesha rules zilizokuwa shuleni.

Tarakilishi mbili zilizowekwa juu ya meza ambapo hapo kwa meza pia kuna vitabu vilivyotandazwa hapo kwa meza. Tarakilishi zenyewe ni zenye rangi ya nyeusi na meza yenyewe ni rangi ya nyeupe ambapo vitabu pia ni ya rangi ya mbalimbali. Kuna rangi ya nyekundu na rangi ya manjano.

Mlango wa darasa ulio na rangi nyekundu, umepakwa rangi ya nyekundu na uko na maandishi ya iliyo andikwa grade 60, ambapo mwalimu wa hiyo gradi anaitwa Mr. Ivoli, ambapo imeandikwa kwenye mlango wenyewe.

Darasani ambapo kuna ubao. Ubao wenyewe ni wa rangi ya nyeupe ambapo kuna maandishi kwenye ubao yenyewe yenye rangi ya samawati. Apo kwa kona ya darasa lenyewe kuna fagio iliyosimamishwa pamoja na, kitu cha kuwekea uchafu ambayo iko kwenye rangi ya nyekundu.

Darasani ambapo kuna ubao wa rangi ya nyeupe na ulioandikwa na kalamu yenye rangi ya samawati. Ubao huu ni mrefu sana ambao unafika katika mwisho wa darasa na katika mwisho mwingine. Umezungukwa na mbao yenye rangi ya kahawia.

Tarakilishi zilizo kwenye meza ya rangi ya nyeupe ambapo pia kuna viti vya rangi ya nyeupe na vimeekewa waya za tarakilishi zenyewe. Hapo kando kuna server ambapo iko kwenye rangi ya nyeupe na rangi ya nyeusi vilevile. Mlango ulioko kwa nyumba hiyo ni mlango wa rangi ya kahawia.

Kitabu cha mwanafunzi wa shuleni ambacho kinaonyesha familia iliyokaa kwenye meza na ina kula, ambapo kitabu chenyewe kiko na mtoto anayejaribu kutandika kitanda chake.

Madawati sita ambayo yamo darasani yenye rangi ya kahawia, yapo kwenye simiti, amnbapo simiti yenyewe ni ya tarazo. Kuna ubao ambao ni wa rangi ya nyeupe ambapo madawati yenyewe yamekaa yakiangalia ubao wenyewe.